Wachezaji wa mpira wa miguu wanaendelea na uchezaji huu huku washiriki wamekaa kando wakitazama vile wanavyocheza mpira huu.

Wachezaji wa mpira wa miguu, wanacheza mpira kwa uwanja uku watazamaji wengi wamekusanyika, wamekaa kando kando ya uchezaji ili waweze kutazama vizuri.

Walimu wamekaa chini wakisahihisha mitihani ya wanafunzi huku wakijadiliana jinsi watakavyomaliza kwa haraka.

Wafanyikazi wamejiopanga kwenye kiti, huku wameshika vitabu na vivaa vya kutumia ya kusaidia wateja hawa, inatengemea jinzi wanavyo taka.

Watu wengi wamekusanyika sana wanafanya biashara mbali mbali huku wameweka vitu za kuzuia mvua na baridi

Wafanyikazi wakubwa ambao wamevaa vifaa vya kazi wanajadiliana jinsi watakavyofanya kazi ama kama kuna kasoro mahali.

Washiriki wa mpira ama wachezaji wa mpira wanasherehekea ushindi wao huku wamepewa tuzo ama wamepewa zawadi kwa kuepuka kuwa washindi.

Washiriki wa mpira ni wa muhimu wa maana sana wachezaji wanapocheza mpira hili waweze kushudia ushindaji ama ushindi wao Kwa wale watakao shinda.

Viongozi wa bunge kuu la Kenya wamekaa mbele wakijadiliana na viongozi vile maendeleo ya Kenya ama vile Kenya inaendelea.

Viongozi wakubw ambao wamesimama mbele huku wengine wamekaa ili kuskia wanachowaambia.

Rais mkuu wa jamhuri ya Kenya anahojiwa ama anadhibitishwa kuwa rais wa jamhuri wa Kenya. Huyu ni wa muhimu sana kwa....

Wafanyikazi ambao ni wanaume wamevaa sare za kuonyesha kwamba hao ni wafanyikazi wa kampuni hii ama kwa kazi hili wanalofanya, huku mwingine akisimama akielezea vile anataka kusaidiwa.

Washiriki ambao wamevaa sare zinazofanana wanashiriki kwa kitendo fulani huku wakishangiliwa akiongozwa na kiongozi wao.

Wakimbiaji wengi wanashindana ili waweze kutuzwa huku watazamaji wamashiriki kujua nani atakaye ibua mshindi.

Raisi wa jamuhuri ya kenya William samoe ruto amekaa Kwa kiti akiweka sahihi kitu fulani huku watu wengi wakimtasama.

Askari amesimama katikati ya watu ambao wamekaa kwa viti, huku wakifanya mambo yao inaonyesha kuna kitendo kinachoendelea huku

Washiriki hawa watazamaji ambao wanasherehekea ushindi wao. Wameshinda kwa mchezo yao hao wamevaa sare zinazofanana ili waweze kukaa pamoja na kusherehekea pamoja.

Wachezaji na watazamaji wanasherekea uchezaji wa mpira wa mguu. Hii ni ya muhimu sana kwasababu watu wanaweza kupata pesa kutokana na uchezaji wa mpira.

Vijana wamevaa sare zinazofanana. Wanasherehekea ushindi wao huku wameshika kikombe ama zawadi waliyopewa kwa ushindaji.

Watu wengi wamesimama huku wengine wakipiga foleni kuonyesha kwamba kuna kitu ama kitendo kinaendelea huku.

Wafanyi kazi wanajadiliana mambo mbalimbali, huku wengine wamesimama wengine wamekaa wakijadiliana vile kampuni inaendelea.

Wachezaji wa mpira ya mkono wanaendelea na uchezaji wao huku washiriki wana sherekea sana, ama wanatazama vile mpira unaendelea.

Wachezaji ambao ni wanawake wamekusanyika pamoja ili waweze kujadiliana vile uchezaji wao imekuwa na venye wanaweza kuiongeza ili waweze kufanikiwa katika mchezo huo.

Kiongozi ambayo ni mwanamke amekaa kwa kiti akihutubia watu mbali mbali kuhusu kitendo fulani ya kampuni hii.

Wafanyikazi wanahudumia wateja mbalimbali huku wafanyikazi wengine wamesimama wakipeana mawaihda kwa wafanyikazi wadogo.

Ofisi kubwa ambao wafanyikazi wamekaa kwa viti wakitumia vitu vya kisasa kuhudumia watu kulingana na mahitaji yao.

Wachezaji wa mpira ambao ni wasichana wamevaa sare za kucheza mpira huku wako tayari kucheza mchezo yao.

Wachezaji wa mpira ya miguu wanapangwa vile watakavyo cheza mpira huo na viongozi wao uku wameshikana na kusherehekea na kujitahidi kwamba watakuwa washindi.

Viongozi na mshiriki wa michezo mbalimbali ama wimbo mbalimbali wanasherehekea ama wako na furaha tele kwa sababu wameshinda mpira ama wamepata zawadi kutoka wachezaji wao.

Waziri wakuu na waziri mkuu wa bunge, tena linalo saidia kutatua makesi mazito mazito wako wamekusanyika na viongozi wengine.

Watu wengi wamekusanyika huku kuonyesha kwamba kulikuwa na kitu kilikuwa kinaendelea huku kukafanya watu watembelee ili waweze kushuhudia ama kuona.

Wachezaji ambao ni wanawake wanasherehekea ama wanashuhudia mchezaji wa mpira katika uwanja huu. Hii ni ya maana sana kwa sababu inasaidia kwa talanta.

Watu wamekaa chini wakisubiri kusaidiwa kwa maitaji yao huku analohudumia amesimama, akiwapanga jinsi watakapo pata laini.

Watu wamesimama wakisaidiwa ama wakipata mahitaji wanayo taka kwa ofisi huu, naona kila mtu ako kwa kazi zake.

Viongozi wa Kenya Raila Amollo Odinga anahutubia watu wengi ambao wamekusanya kwa pahali moja.

Watu watatu wamesimama huku akihojiwa na mwanamke moja ambaye amekaa kwa kiti akishika vitu vya kisasa.

Wachezaji wamejiandaa vizuri sana huku wako tayari kufanya ama kucheza mchezo yao ili kushindana na wachezaji wengine.

Watu wanasherehekea jinsi mbali mbali huku wengine wamekaa chini wengine wameshika firimbi wakipuliza wakisherehekea kwa furaha tele.

Watu wanne wamekaa wakisaidiana kujaza ama kutia sahihi vitu vinavyoitajika.

Watu wamekaa kwa viti huku wakijaza makaratasi mbalimbali Kila mtu anafanya yake.

Watu wengi wamekusanyika pamoja ili waweze kusherehekea kitendo flani kitendo cha mchezo wa mpira, wanasherehekea vizuri sana.

Viongozi na washiriki wamekusanyika hili waweze kujadiliana jinzi watakavyo endelesa kazi zao.

Wachezaji wa mchezo wa kushindana kuruka ni ya muhimu pia kwa sababu kila mtu anaonyesha talanta yake.

Matakataka kadhaa zinazo tokana na yake kwa sehemu mbalimbali zinapaswa kuwekwa kwa pahali moja.

Mzee mmoja amekaa kwa kiti huku akihudumiwa na mama mmoja ambaye amekaa huku kando.

Viongozi wengi wa chama kubwa wamekusanyika mbele huku wakihutubia watu kadhaa waliokusanyika jinsi watakavyo wasaidia.

Kadi linaloonyesha kuzaliwa kwa mtu ama tarehe na miaka ambapo mtu alizaliwa ya muhimu sana ili akuwe wa nchi hii.

Watu wengi wamekusanyika pamoja wakisherehekea uchezaji ama ushindi wao wakishindana na watu wengine.

Watazamaji washiriki ambao wamevaa sare zinazofanana wanasherehekea ama wanashuhudia wachezaji au kitendo kinachoendelea.

viongozi wengi wamekusanyika mbele, huku viongozi wakubwa wanahojia watu ama wanaongea kawaida.

Kadi ya kukatwa hapo ambapo mtu anataka kusafiri majuu ni ya muhimu sana kwa nchi yetu ya Kenya.

Viongozi wakubwa kwa nchi yetu ya kenya ama kiongizi ambaye ni mwanamke kiongizi wa bunge anapeana hotuba yake.

Wachezaji wa mpira wakona furaha tele kwao kuebuka kuwa washindi na kupewa kikombe cha maana sana.

Mfereji kubwa iliyolimwa hili iweze kuteka maji ama iweze kusaidia barabara hisiaharibike.

Watu wanapiga foleni, kwa huduma ili waweze kuhudumiwa kutegemea na mahitaji ya kila mtu. Hii ni ya muhimu sana kwa kila mtu.

Wafanyi kazi wa huduma Kenya wamekusanya wakiongea mambo kadhaa kuhusu kambuni hii ili waweze kujua vile watakapo endelea.

Wafanyikazi wamekaa wakijadiliana huku wengine wakiendelea na kazi zao ni ya muhimu kuongea kwa kazi hili kujuliane hali.

Wachezaji wengi wanashiriki uchezaji wa mpira wa miguu huku washiriki wanatasama ili wajue ushindaji ni nani.

Viongozi wamesimama mbele ya watu ili waweze kuonyesha ili tendo ndo siku zingine waweze kufikiria.

Watu wengi wamekaa kwa viti huku wakipanga laini kungoja kuhudumiwa kutokana na kile wanataka.

Mwananchi ama wazalendo wa nchi ya kenya wanasherehekea na kushuhudia sherehe ama kitendo kilichoendelea huko.

Wafanyikazi wamepanga huku wameshika inayoeleza zaidi kuhusu kampuni yao.

Aliyekiongozi mkuu wa jamhuri ya kenya uhuru Kenyatta ameshika bibilia ili aweze kushuhudia kuwa yeye ni rais huku wa jamhuri ya kenya.

Watu wengi wameshika vitu tofauti tofauti ya kusherehekea ushindi wao yaonyesha wako na furaha tele.

Wananchi wengi wamekusanyika, ili wafanye maandamano barabarani, kutokana na mahitaji yao, wametokea kwa wingi sana.

Watu wengi sana ama umati wa watu wamekusanyika kwa wingi ili kushuhudia mchezo unayoendelea huku.

Wachezaji wa mpira ya mkono na wanawake kwa kiwanja kubwa sana huku washiriki wamekaa kando wakisherekea na kushuudia uchesaji huu.

Wafanyakazi wanaofanya fanya kazi kwa pamoja wanapata ufanisi kubwa sana na kuweza kufanikiwa na kupata kitu kizuri.

Mwalimu anafunza watu jinsi ya kutumia vitu vya kisasa, huku wanatazama kwa makini kitu kinachoendelea.

Watu ama wazalendo wa Kenya, wanasherekea ushindi wa tendo lao, kuonyesha wako na furaha tele.